Mtoaji wa huduma za afya akiwa amevalia mavazi kamili ya kujikinga, anamfarii mgonjwa aliyevalia gauni ya hospitali.

Mgonjwa amelala kitandani akipokea matibabu ya Dialysis Mashine ya kisasa ya Dialysis imeunganishwa mkononi mwake ikimsaidia kusafisha damu.

Daktari amevaa mavazi ya kujikinga huku akimsaidia mgonjwa kitandani. Mgonjwa amechomokewa vifaa vya matibabu vinavyounganishwa na mashine ya kufuatilia hali yake.

Daktari amesimama karibu na mgonjwa aliyelala kitandani akimhudumia kwa uangalifu. Mgonjwa amefunikwa shuka nyekundu yenye miraba. Mazingira yanaonyesha chumba cha hospitali au kliniki.

Kundi la madaktari wamevalia mavazi ya upasuaji wakifanya kazi katika chumba cha upasuaji. Wanashirikiana kwa umakini mkubwa wakati wa utaratibu muhimu wa kimatibabu.

Wavu mweupe wa chandarua umewekwa juu ya kitanda chenye fremu ya chuma. Mtoto mdogo amesimama karibu na kitanda. Umati wa watu umekusanyika nyuma wakishuhudia tukio hilo.

Wauguzi watatu wanamsukuma mgonjwa kwenye kitanda cha magurudumu. Mgonjwa amefunikwa shuka nyeupe. Wote wamevalia sare za hospitali wakionyesha utayari wa kutoa huduma.

Lori la huduma ya meno limeegeshwa kwenye uwanja wenye nyasi. Lori hili la simu lina nebo ya huduma za meno likiashiria linatoa matibabu popote.

Ni viongozi kataa wa wanashiriki uzinduzi wa gari la chanjo ya Astarazeneca wakikata utepe mbele ya gari lenye nebo ya Amref Health Africa . Tukio hili linaasheria hatua muhimu katika juhudi za afya njini.

Tafrija ya kijamii inaendelea katika mazingira ya wazi ,ambapo mhudumu anafanya uchunguzi wa afya kwa mtu mmoja, aliyevaa kaptura ya miraba.

Wanaume wanne wamekusanyika ndani ya chumba, mmoja akimsaidia mtoto. Wamevalia fulana za samawati na nyeupe wakionyesha ushirikiano. Sanduku la kadibodi linaonekana mezani .

Wanawake na wanaume wakiwemo wazee wamekusanyika kumtembelea mama mchanga na mtoto wake. Mwanamke mmoja amemshika mtoto huku armgine wakitabasamu wakionyesha furaha na umoja wa familia.

Hospitali ya rununu ya, beyond zero, imepaki ikitoa huduma za kliniki kwa wananchi. Watu kadhaa wamekusanyika karibu baadhi wakipanga foleni au kusubiri huduma.

Daktari wa meno amevalia barakoa na glavu akichunguza kinywa cha mgonjwa, anatumia vifaa maaluma vya meno akionyesha utaalamu wake.

Wataalamu wa meno wanatibu meno yaliyoharibika ya mteja. Picha nne zinaonesha hatua mbali mbali za matibabu kuanzia hali ya awali hadi marekebisho kamilli.

Mwanamke anapokea matibabu ya meno kutoka kwa daktari. Daktari anatumia zana maalum kuchunguza na kutibu kinywa chake, huku mwanamke huyo akionekana kutabasamu kwa furaha.

Rangi za kung'aa za mswaki wa samawati na nyeupe zimetawala mbele. Huku dawa ya meno ikikokotwa kutoka kwenye chupa. Mtazamo wa karibu na kinywa na meno unaonekana nyuma.

Mwanamke anatabasamu kwa furaha, macho yake yakiwa yamefumbwa. Meno yake meupe yanang'aa akionesha bashasha na tabasamu la kupendeza.

Kwenye sehemu ya zambarau, zana tano za daktari wa meno zimewekwa. Hizi ni pamoja na kioo kidogo, kisu cha meno, kibano na vibati vingine, vyote vikiwa vimetengenezwa kwa chuma.

Mwanamke anatabasamu kwa upole ,akiionesha meno yake meupe na safi. Midomo yake imeonesha furaha na mdomo wa chini umeonyesha nyama.

Mwanaume mwenye ndevu anasafisha meno yake kwa brashi. Anaonekana akijitahidi kusugua meno yake vizuri. Usafi wa meno ni muhimu kwa afya njema.

Daktari wa meno anamtibu mgonjwa wake kwa makini. Vifaa mbalimbali vya meno vinatumika kuhakikisha matibabu sahihi. Afya ya kinywa ni muhimu sana kwa ustawi wa binadamu.

Ni wahudumu wawili wakiwa wamevalia suti za manjano za kujikinga wanasukuma mgonjwa kwenye machela. Inaonekana ni hali ya dharura inayohitaji tahadhari kubwa.

Wanajeshi wa uokoaji wa msalaba mwekundu wako kwenye eneo la moto. Moto mkubwa unawaka nyuma yao.

Wananchi wanatembea kwa shida kwenye barabara iliyofurika maji ya kahawia huku baadhi yao wakizama hadi magotini. Hali hii inaashiria adhari za mvua kubwa au mafuriko.

Wahudumu wa afya wamevalia mavazi maalum wakimskuma mgonjwa ndani ya kifaa cha kujikinga na vimelea wakimpeleka kwenye ndege ya kubeba wagonjwa. Ambulansi ya ardhini inasubiri karibu.

Mtu anachunga mbuzi weupe na hudhurungi kwenye ardhi yenye vumbi. Kuna nyasi chache na miti iliyokauka nyuma kuonyesha mazingira ya ukame.

Watu wamevalia barakoa na fulana za kuokoa maisha, wakipakia mizigo kwenye boti. Mifuko mikubwa imeonekana ikionyesha usafirishaji wa bidhaa muhimu.

Shirika la msalaba mwekundu linatoa msaada wakati wa mafuriko makubwa. Wahudumu wamebeba mtu wakimtoa katika eneo la hatari karibu na nyumba zilizofurika.

Kuna miamba ya matumbawe yenye rangi tofauti chini ya maji safi ya samawati, samaki wadogo wanaogelea kati ya matumbawe wakifurahia makaazi yao ya asili.

Jengo limeanguka baada ya janga. Likiacha vifusi vingi na magari mawili yamefunikwa kwa kiasi. Hali inaonyesha uharibifu mkubwa labda kutokana na tetemeko la ardhi au mlipuko.

Chumba safi na nadhifu inatumika kama kituo cha afya. Ndani kuna meza na viti, pamoja na kitanda cha wagonjwa. Rafu zimejaa dawa na vifaa vya matibabu.

Duka la dawa limepangwa vizuri na bidhaa mbali mbali. Rafu nyeupe zimejaa dawa, vipodozi na bidhaa za afya.

Katika mahabara safi mashine mbili za kufungia zimesimama karibu na meza yenye Centrifuge Vifaa hivi ya kisayansi vimepangwa kwa umakini.

Sebuleni pana yenye nguzo za njano ina watu wanaosubiri, baadhi wamekaa kwenye viti huku wengine wakitembea, inaonekana kama eneo la kusubiria au ofisi lenye shuguli nyingi.

Chumba cha ofisini kina mlango uliowazi ukiangalia kwenye chumba kingine. Kabati la chumba na vifaa vya ofisi vimepangwa kwenye kona.

Mashine ya matibabu imetulia kwenye maabara iliyo na hadubini na vifaa vingine vya kisayansi. Chupa ndogo za kemikali zimepangwa kwa mpangilio, zikionyesha mazingira ya utafiti au uchunguzi.

Kifaa maalum cha maabara kipo juu ya meza nyeupe. Kuna makopo meupe na mekozi mekundu chini ya meza, huku vifaa vingine vya kimaabara vikiwa kwenye rafu zilizoanguka.

Chumba cha X-ray kina vifaa vya kisasa vya matibabu vikiwemo mashine na swichi za umeme. Vyombo hivi vinafanya kazi pamoja kutoa picha za x-ray muhimu kwa uchunguzi wa kimatibabu.

Mgonjwa amelala kitandani hospitalini, akiwa amezungukwa na vifaa vya kimatibabu. Mashine ya kufuatilia afya inaonyesha mapigo ya moyo na viashiria vingine muhimu.

Juu ya meza ya chuma kuna vifaa vya matibabu vikiwemo sirinji kwenye chombo cha manjano, sanduku la glovu na chupa za maji. Zana hizi zimepangwa vizuri.

Kiti cha magurudumu kimesimama peke yake kikiwa tayari kutumika. Kimeundwa kwa chuma kinachong'aa na viti vya samawati na nyeusi.

Vibao vya chuma vilivyofunikwa na vitambaa vya kijani vinasimama katika chumba cha huduma za afya, vikitumika kama vizuizi vya faragha.

Afisa wa afya amesimama karibu na kiti cha daktari wa meno akifanya maandalizi. Vifaa vya kisasa vya matibabu ya meno viko tayari kutumika.

Hati za hospitali zimewekwa kwenye faili. Rekodi za matibabu zimeandikwa kwa mikono zikionyesha maelezo ya mgonjwa na historia ya matibabu.

Hospitali imejaa wagonjwa na wauguzi. Mgonjwa amekaa kwenye kiti cha magurudumu akiwa na bandeji usoni.

Huu ni mfuko wa Fenbid Gel yenye ibrufen, inatumika kupunguza maumivu na uvimbe wa mgongo, misuli na majeraha ya michezo. Ina asilimia tano ya dawa na uzito wa gramu mia moja.

Afisa wa afya anatoa chanjo ya mdomo kwa mtoto huku akishikiliwa na mzazi au mlezi wake. Watu wengine wanasubiri zamu yao wakionesha umuhimu wa chanjo kwa afya ya jamii.

Binti mdogo anapokea matone ya chanjo kutoka kwa mwanamke, huku akionekana akishirikiana. Nguo za kitamaduni zimevaliwa na mtu anayetoa chanjo.

Jumba cha hospitali kinaonyesha vitanda vya watoto, na watoto wachanga waliolala kwenye kitanda kimoja. Vifaa vya matibabu viko karibu na kitanda, na mfanyakazi wa afya anaonekana akishikilia hati.

Mtoto anapokea chanjo ya malaria kutoka kwa mtaalamu wa afya aliyevaa barakoa. Chupa ya malaria vaccine inaonekana mkononi mwa mtu mwingine, ikisisitiza umuhimu wa chanjo hii.

Mtoto mchanga amelazwa kitandani hospitalini, akiwa amezungukwa na vifaa vya kimatibabu. Anaonekana akipokea matibabu huku kukiwa na nyaya na mirija yaliyounganishwa mwilini.

Msichana mdogo anataabasamu huku akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Daktari amevaa barakoa na glavu, akihakikisha usalama wakati wa mchakato wa chanjo.

Mtoto mchanga amelazwa kitandani, huku akiwa amefunikwa na blanketi. Daktari anavaa glavu akifanya matibabu , huku mtu mwingine akishuhudia.

Daktari wa meno, amevalia kofia ya kinga na glavu akimhudumia mtoto. Mtoto amelala kitandani huku daktari akifanya matibabu ya meno kwa umakini.

Mwanaume ame vaa barakoa akinawa mikono kwenye kituo cha kunawia mikono cha kijani na kisamawati. Kituo hicho kina ujumbe wa Covid 19 . Mfanyikazi mwingine amevaa barakoa pia yuko nyuma.

Kifundo cha mguu kimevimba sana na kuonyesha rangi ya zambarau na samawati kuashiria jeraha au mchubuko mkubwa. Hali hii inahitaji uangalizi wa haraka wa kimatibabu.

Mkono umefungwa bandeji nyeupe ukiwa umelala juu ya kitambaa cha samawati. Kidole cha gumba na vidole vingine vimetoka kidogo. Hali inaonyesha mkono umepata jeraha na unahitaji matibabu.

Mwanaume amevalia jezi ya zambarau na njano akiwa amelala sakafuni akishika mguu wake. Anaonekana kuwa mchezaji wa mpira wa kikapu, labda amejeruhiwa wakati wa mchezo.

Kifundo cha mguu kimevimba na kina michubuko kikiwa na rangi ya zambarawe. Inaonakana kama jereha la mguu labda kutokana na kuumia.

Mti mdogo umepandwa ardhini ukiwa na majani mengi ya kijani, mimea mingine inaonekana karibu ikionyesha bustani au shamba ndogo.

Mimea iliyostawi imezunguka mandhari ya kijani kibichi. Majani yake yanaonekana wazi, yakionyesha muundo wake wa asili. Mwangaza wa jua unapenya kupitia miti, ukiangazia uzuri wa asili.

Majani mapana yenye umbo la moyo yamejaa mti. Mishipa ya majani inaonekana wazi ikionyesha muundo wake wa asili.